Jumba hili lililojengwa kwa mawe na 𝑙𝑒𝑛𝑦𝑒 paa la vigae. Madirisha yaliyopakwa rangi nyeupe. Kwa umbali, 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑜𝑛𝑎 jumba lingine pia likiwa la ghorofa mbili. Nyasi zilizokata kwa umakini, kando kando maua yamepandwa, na barabara iliyowekwa mawe, 𝑖𝑛𝑎𝑜𝑛𝑦𝑒𝑠ℎ𝑎 kuingia katika jengo hilo.

Kitabu hiki, ambacho kiko na watoto watatu wawili wa kischana na mmoja wa kivulana wakiruka kamba. Na kimeandikwa katika lugha ya kifaransa kulingana na matamshi yaliyomo hapo juu na ni cha darasa la nne. Chini kuna kitabu chengine kilicho na rangi ya blue na nyeusi.

Wanawake wawili wakiwa wameshikiliana mkono wakikimbia mwingine akiwa amevaa miwani. Hii inadhihirisha kuwa mmoja ako na ugonjwa ama ulemavu wa macho na aliyemshikilia mkono ni mwelekezi wake anayemsaidia kukimbia. Kando tunawaona wengine wakiwa wameketi wakitazama vile mchezo huo unavyoendelea.

Jumba hili lililopigwa rangi nyeupe na chini likiwa na rangi ya kijani kibichi yenye maandishi, Miritini Secondary School iliyoandikwa kwa rangi ya kijani kibichi. Chini maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yanayosomeka kama vile, Two classrooms funded by Jomvu NGCDF FY 2014/15 Patron Jomvu CDF Honorable Badi T Bady.

Watu wawili wa jinsia ya kiume mmoja akiwa amesimama amevalia glovu, ameshikilia kidude ambacho mwenye mwingine ameketi kwenye gari la magurudumu akiashiria uzito wa kuipiga.

Wakimbiaji hawa wawili, mmoja wa kivulana 𝑛𝑎 mwingine wa kisichana wakiwa wamejifunika bendera ya nchi ya Kenya . Msichana anafahamika kama Nancy Chelagat Koech anaetoka Kenya na ambae ana ulemavu wa kukosa kuona. Huyu mwingine inaonekana akiwa msaidizi wake wa kukimbia.

Jumba hili lililopigwa rangi nyeupe na rangi ya manjano, juu tunaona maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi, Kenya Medical Training College Mombasa Campus. Nyuma tunaona miti ya rangi ya kijani kibichi. Mbele kuna gari dogo leupe lililoigeshwa.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume, akiwa amevalia suti ya rangi ya samawati, na tai na shati jeupe, akiwa anaongea kutumia microphone . Nyuma, kuko na karatasi iliyochorwa nembo ya mtu na mikono imemshikilia, na maandishi ya, Kenya Institute of Special Education.

Rafu hizi zilizoandikwa nambari tofauti tofauti moja, ingine kumi na sita ingine ishirini na saba zimewekwa faili kadhaa wa kadhaa na za rangi tofauti kama vile bluu na ingine ikiwa imewekwa makaratasi kuashiria imo darasani ama afisini.

Tarakilishi mbili ziko mezani. Kando, vitabu vya rangi na aina tofauti zimepangwa kuashiria ya kwamba humu ni darasani ama maabara ya tarakilishi ambapo wanafunzi hutumia katika utafiti.

Wakimbiaji hawa wa jinsia ya kiume mwengine akionekana amelala chini huku amejifunika macho na mwingine akiwa amechuchumaa akijaribu kumuamsha mwingine. Inaonekana aliyelala chini ana ulemavu wa kukosa kuona na anayejaribu kumuamsha ni msaidizi wakiwa wamemaliza kukimbia.

Kitabu hiki kimechorwa watu wawili, mmoja amevalia kanzu na kofia ya wahapi ya walai ,pande moja ameshikilia kitabu kimoja upande mwengine ameshikilia vitabu viwili, chini kijana huyu ameshikilia kiatu kimoja na upande mwengine viatu viwili, amevalia shati la rangi ya njano kipande cha rangi nyekundu na soksi za rangi nyekundu.

Kitabu hiki cha darasa la pili kilichonakishwa nyota ya Kiswahili. Juu kimechorwa picha ya farasi wawili ambao wanaume wawili wamewapanda huku wakiwakimbiza na kitabu kimeidhinishwa na KIC Diani Kenya Institute of Curriculum Development, hiki kinafunza watu kiswahili ama hutumiwa na wanafunzi wa darasa la pili kusoma.

Jengo hili lililopigwa rangi ya buluu, juu rangi ya samawati. Kando kuna miti iliyokauka na mengine iliyo ya kijani kibichi. Nyasi iliyo na uchafu inaonekana.

Watu hawa wa jinsia tofauti wakiwa wamevalia makoti ya kufanana, mmoja akiwa ameketi kwa gari la magurudumu ameshikilia cheti kilicho na nembo ya kuashiria pesa walizoshinda ama walizofaidi.

Hapa kuna ujenzi unao endelea jumba hili la gorofa mbili pia mafundi wanaendeleaa kuweka paa lenye rangi ya buluu na tunaona pia tayari liko katika harakati za mwisho kumalizika.